Eneo kubwa la viwanda laonekana likiwa na mabomba mengi makubwa ya chuma yanayong'aa yaliyofunikwa na concealation . Mabomba hayo yamepangwa kwa ustadi juu ya miundo mikubwa ya chuma ikionyesha matandao changama na nishati za uzalishaji wa stima.

Eneo kubwa la kituo che umeme linaonekana likiwa na miundo mingi ya chuma iliyosimama. Kila muundo unaunga mkono nyaya nrne za umeme. Vifaa hili kwa mfano transformer au vifuja mzunguko vilivyopangwa kwa safu ndefu vinaekelewa chini. Chini kuna kifuzi na kokoto.

Kituo kikubwa cha umeme kikiwa na miundo mingi ya chuma na nyaya zilizopita juu, taa zinawaka kwenye miundo hiyo zikionyesha kuwa ni usiku au jioni, ardhi ni tupu na inaonekana kuwa na mawe na njia ya lami. Anga linaonekana kuwa na mawingu na kuna ubari mrefu na nguzo za umeme.

la nje lenye mimea mingi na wafanyikazi wawili wa shirika la umeme wakiwa kazini. Mfanyikazi mmoja amepanda ngazi ndefu ya chungwa akifanya kazi kwenye nguzo ya umeme huku mfanyakazi mwengine akisimama karibu chini. Nguzo hio imefunikwa na nyaya.

...wa ngani wa kituo kikubwa cha kusawazisha umeme uwanja toodhi kikiwa kimezungukwa na milima yenye miti michache. Majengo kadhaa ya kijani kibichi yanaonekana. Kuna mabomba mengi ya rangi ya kijani na nyeupe yanayopita ardhini yakielekea kwenye sehemu mbalimbali za kituo.

Kituo kikubwa cha kufua umeme au kituo cha kukuza umeme kikiwa na majengo makubwa mawili yenye paa ya kijani katikati. Kuna miundo mingi ya chuma na nyaya na transfoma zikiashiria usambazaji wa umeme. Eneo lote limejengwa kwa uangalifu na barabara za rangi zinazoongoza ziko katika majengo na miundo. Kwa mbali kuna majengo mengine na ardhi iliyowazi.

Kituo cha umeme kikubwa kinachoitwa isinya, kama inavyosomekana kwenye bango kubwa la kijani. Bango hilo linaweza kuwa kituo hiki ni sehemu ya mradi unaopita umeme kutoka Mombasa hadi Nairobi na miradi muhimu wa dira ya. Kuna miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme.

Mnara mrefu wa kusafirisha umeme wenye muundo wa chuma unaofanana na matudo unasimama imara ukielekea angani. Umepigwa kutoka chini ukiangalia juu, ukisisitiza urefu wake mkubwa. Kona nene za umeme zinaonekana kwenye mnara zikining'inia kutumia vigawaji vya kauli.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme chenye miundo mingi ya chuma na vigawaji vyeusi vya umeme. Kuna wafanyikazi kadhaa wanaofanya kazi eneo hilo. Mmoja wao amevaa kofia ngumu ya jezi na vesti ya usalama yenye rangi ya kijani njano akitembea katikati ya miundo hiyo.

Kituo cha umeme kinaonekana kikiwa na miundo ya chuma na nyaya za umeme, bendera mbili zenye nembo zimesimama wima, moja ikiwa nyeupe na bluu na nyingine bluu. Kuna utepo wa njano na mweusi unaozunguka ukiashiria eneo hio ukiashiria eneo la hatari. Chini kuna mawe madogo meusi.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme chenye transformer nyingi mihami na miundo ya chuma hiyo hubeba nyaya za umeme nguzo refu ya umeme au minara ya usafirishaji inaonekana upande wa kushoto ikionyesha umbali mrefu wa nyaya hizi.

Kundi la wachezaji wengi limevalia mavazi meusi ya kitamaduni yaliyopambwa na shanga zenye rangi nyingi shingoni na mikononi. Baadhi yao wanashika fimbo ndefu wakifanya harakati za kucheza kwenye jukwaa la mbao lililong'aa. Nyuma yao kuna viti vingi vya kijani vilivyopangwa kwa safu.

Mbweha mwenye mgongo mweusi akisimama kwenye nyasi ndefu akiangalia kushoto. Mbweha huyo ana rangi ya kahawia na miguu nyembamba na mkia mrefu wenye manyoya. Kuna nyasi nyingi za kijani kibichi na maua ya zambarau kwenye kuonyesha mazingira ya asili. Mbweha huyo yuko katikati ya picha akionekana akichunguza mazingira yake.

Mazingira ya makazi duni yaliyoathiriwa na maji, labda kutokana na mafuriko au mvua kubwa. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi zikionyesha hali ngumu za maisha. Cha ya ardhi imejaa na tope jingi na uchafu mwingi huku maji machafu yakipita karibu au yakituama.

Aina ya korongo mwenye taji ya dhahabu akiwa amefungiwa ndani ya uzio wa wavu. Ana manyoya ya rangi ya kijivu, nyeupe na kahawia. Uzio unaonekana kuwa umejengwa kwa waya wenye matunda madogo na nguzo za mbao. Ndege huyu anatambaa kwenye udongo na kuna bakuli la maji upande wa kulia.

Mtoto mdogo wa kiafrika, akiwa amesimama katika eneo lenye udogo na mimea michache. Mtoto huyu akiwa ameva sketi ya buluu na shati jeupe. Anashikilia mchee mdogo wa mti kwa mkono miwili hajaweza kushiriki katika upandaji mti. Nyuma yake kuna watu wazima. Wengine wanaonekana wakichimba au kupanda miti wakimaliza dhana ya kampeni ya upandaji miti.

Mtaro mrefu na mpana uliopandwa chini unaonekana ku- kuwa sehemu ya mradi mkubwa wa ujenzi wa miundombinu labda kwa ajili ya usambazaji wa maji au taga. K- Kuta za mtaro ni ndefu na zimefanywa kwa udongo wa mawe kwa kutumia mbao na labda bati ili kuzuia kuanguka kwa udongo.

Kundi kubwa la ndege weupe wakiruka angani. Anga ni ya bluu iliyosafi bila mawingu yoyote, ikitoa mandari nzuri kwa ndege. Ndege hao wametawanyika angani, wengine wakiwa karibu na wengine wakiwa mbali, wakionekana kama weupe. Hii inaweza kuwa ndege wa kuhama au wa maji.

Mtu aliyevalia suti ya kijani kibichi na kofia ngumu ya rangi ya chungwa, anainama akikusanya takataka kutoka kwenye rundo kubwa la uchafu lililoko kando ya mto mdogo. Amebeba mfuko mkubwa wa kahawia mkononi mwake akisaidia kujaza takataka anazochukua. Mto unapita polepole na kingo zake zimefunikwa na takataka na mimea.

Bwawa dogo la maji lenye majani mengi ya waridi na maji yakielekea juu ya uso wa maji. Baadhi ya majani yamebadilika rangi na kuwa kahawia, yakionyesha kuwa yametumika kwa muda mrefu. Chini ya maji kuna samaki kadhaa wakinung'unika ingawa hawajaonekana wazi sana. Sehemu nyingine za maji zinaonekana zikiwa na mabaki ya mimea.

Mfuko mkubwa wa kijani uliojaa takataka mbali vikiwemo karatasi, plastiki na mabaki ya chakula. Mfuko huu umening'inia kwenye mizani nyekundu iliyoelekea juu, ikionyesha uzito wa takataka hizo. Nyuma ya mfuko kuna rundo kubwa la taka zengine za kusanya zikiashiria eneo la dampu au kituo cha kusanya takataka.

Uvujaji wa maji kutoka kwa mabomba. Upande wa kushoto inaonyesha bomba jeusi kubwa lenye valvu ya blue ikivuja maji kwa nguvu na maji yakiruka angani. Vifaa vya kupima viwango vya ujenzi zikiwa zimebatishwa kwenye bomba.

Makaazi makubwa ya watu yaliyojaa nyumba ndogo zilizojengwa karibu na karibu. Nyumba nyingi zina paa mabati na kuta za rangi mbalimbali, zikionyesha hali ya maisha duni. Mto mweusi uliojaa uchafu unapita katikati ya makaazi haya, kuonyesha changamoto za usafi wa mazingira. Kando ya mto kuna milima midogo ya uchafu na takataka.

Mamba mkubwa mwenye rangi ya kijivu na ngozi yenye magamba akiwa ameingia nusu ndani ya maji yenye matope. Karibu na ukingo wa mto au uzio, sehemu ya mwili wake wa juu unaonekana wazi juu ya maji huku sehemu ya chini ikiwa imezama kidogo.

Wanafunzi kadhaa wamekaa mfululizo mbele ya kompyuta. Wakionekana kujifunza au kufanya kazi shirikishi. Skrini ya karibu inayosema programu ya elimu yenye michoro, ya shule ya watu na maswali labda ikihusiana na lugha au mawasiliano. Wanafunzi hao wamevaa sare ya shule za bluu.

Kifaru mweusi mwenye pembe mbili. Mnyama huyu mkubwa mwenye rangi ya kahawia amesimama kwenye udongo akiwa na majani kwa pembe yake. Kifaru amezungukwa na miti na majani mengi huku wigo mdogo wa waya ukitenganisha kifaru na mtazamaji.

Huu ni mtazamo wa maabara ambapo kuna watu wawili wazima waliovaa makoti ya maabara. Mwanamke mmoja amesimama karibu na sinki akionekana akiwa majaribio na vifaa vya kioo. Mwanamume mwingine upande wakulia anashika chupa ya kioo iliyo na kimiminika na unaonekana akichunguza.

Mwanaume akiwa amembeba mwana wa simba mgongoni mwake. Huyu aliyevaa kofia ya buluu na nguo zake za khaki ameinama mbele kutokana na uzito wa mwana simba. Huyu mdogo mwenye rangi ya dhahabu na macho meusi amemshika mabega ya mwanaume huyo. Wawili hawa wanaonekana kuwa katika eneo lenye miti na udongo wa kahawia.

Mazingira rasmi yenye mimea mingi na maji. Kuna bwawa dogo la maji ya kahawia ikiashiria uwezekano wa maji chafu au udongo mwingi. Mbele ya bwawa kuna mimea michache na ardhi iliyo kauka kidogo. Nyuma ya bwawa kuna shamba kubwa la nyasi za kijani kibichi na miti minene.

Kundi la wanafunzi, baadhi yao wakiwa wamevalia sare ya shule na barakoa. Wamesimama wakiangalia watu wazima wakipanda miche. Mwanaume mmoja amevalia shati la manjano na mwanamke mmoja amevaa shati la njano na barakoa. Wameinama wakichimba shimo na kupanda miche. Kuna birika la kumwagilia maji ya rangi ya buluu uliowekwa karibu.

Kundi la wanafunzi na mtu mzima akishiriki katika kile inachoonekana kuwa mpango wa upandaji wa miti katika eneo nje lenye nyasi. Upande wa kushoto kabisa, kijana mmoja aliyevaa jacket nyeusi ameshika mche mdogo uliopandwa kwenye chungu . Wanafunzi wengine kadhaa wakiwa wamevalia sare za shule ambazo kwa kawaida hujumuisha sweta za kijuu na skati nyeupe I am sorry nyeusi.

Kuna njia ya udongo iliyopita katikati ya bustani iliyojaa miti mirefu na mimea ingine ya kijani kibichi. Njia hii inaelekea kwenye jengo ndogo linaloonekana kwa mbali. Upande wa kushoto wa kulia wa njia kuna nyasi ya kijani na miti midogo ilipambwa vizuri ikionyesha mazingira safi na ya asili.

Huu ni mkusanyiko ya watu wengi wa kimaasai wakiwa wamevalia shuka zao zao za kitamaduni zenye rangi nyekundu na zambarau zilizopambwa kwa shanga. Wamesimama kwenye duara iliyo kamili kwenye ardhi yenye dangi ya udongo baadhi yao wakiwa wameshikilia vijiti. Miongoni mwao kuna mgeni mmoja mwanaume mwenye asili ya kiasilia naye amevaa shuka ya kimaasai.

Kundi la swara wengi wao wakiwa Impala wakila nyasi kwenye uwanja wazi. Labda katika hifadhi ya wanyama au eneo la wazi. Hawa wana rangi ya kawaida na sehemu ya chini ya miili yao ni nyeupe huku wakiwa na pembeni ndefu zilizopinda. Nyuma yao kuna miti mikubwa yenye matawi.

Athari za mafuriko katika eneo la makazi duni. Maji ya kahawia yamefurika mbele yakipita karibu na nyumba zilizoharibika, zilizojengwa wa bati na mbao. Watu wachache wanaonekana wakijaribu kuokoa mali zao, kupita katikati ya maji. Juu anga ni ya bluu na mawingu mengi meupe.

Punda mchafu unapita katikati ya eneo lenye mimea na uchafu mwingi pembeni. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kijivu nyeusi, ishara ya uchafu mkubwa na takataka mbali zimeelea juu ya maji. Upande mmoja wa mto, una udongo mtupu na takataka zimewekwa chini huku upande mwingine ukiwa na vichaka virefu.

Simba jike lenye manyoya ya kahawia angavu linatizama moja kwa moja kupitia uzima wa chuma macho yake makubwa ya rangi ya kahawia yakiwa yamejikita wazi. Ulimi wake mdogo wa rangi ya ua ridi unaonekana ikinyemelea nje kidogo ya mdomo wake ikionyesha uhai. Nyuma yake kuna ardhi ya kahawia.

Mto unaonekana upande wa kulia ukiwa umetulia. Kingo za mto zimefunikwa kwa nyasi na ardhi. Kwenye ardhi hiyo kuna rundo kubwa la taka, zikiwemo mifuko mingi ya plastiki ya rangi mbalimbali kama vile bluu, kijani na nyeusi, zimetapakaa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakichambua taka hizo. Baadhi wakiwa wamekusanya vishiko kwenye marundo madogo, inaonekana kama si za kuchakata tena.

Eneo la nje lenye miti mingi na njia za kutembea zilizo tengenezwa kwa mawe ya rangi ya udongo. Watu wawili wazima na mtoto mmoja wamesimama mbali kidogo wakitazama mazingira au labda mandhari ya uzio wa mbao. Eneo hilo linaonekana kuwa bustani au hifadhi.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi, na manjano wanaonekana wakifanya usafi katika eneo lililojaa takataka chafu .Mbele yao kuna rundo kubwa la takataka, lililokusanya chini ya miti mirefu ya minazi, ikionyesha juhudi za kusafisha mazingira. Mmoja wao anajikunja akichukua takataka kutoka kwenye rundo.

Eneo kubwa la taka lenye mirundo mikubwa ya chupa ya plastiki zilizobonyezwa na vifunganisho vingine vilivyobanwa. Viko vimepangwa kama vizuizi. Baadhi ya taka hizo zimewekelewa kwenye mifuko mikubwa mieupe. Udongo ni mweusi na una matope huku ukiwa na uchafu uliotawanyika chini. Nyuma kuna majengo kubwa la viwanda na anga lina mawingu meupe.

Mwanamke mmoja aliyefurahia siku yake anaonekana akiwa kwenye shuka jeupe lililoenea chini ya mti mkubwa sana wenye matawi mapana. Ana nywele ndefu zilizosokotwa na amevaa rinda la maua, akishika baadhi ya matunda na vyakula vingine, vidogo vilivyopangwa vizuri kwenye sahani mbele yake.

Mtu anaonekana akichakata takataka akisimama ndani ya pipa la plastiki lililojaa mifuko ya plastiki iliyotumiwa. Mikono wake imetumbukizwa ndani ya pipa akichambua na kubana mifuko hio. Karibu na pipa kuna rundo kubwa la mifuko mingine ya plastiki iliyokusanywa baadhi yake ikiwa imetapakaa chini.

Sanamu tatu za shaba zilizoashiria wanajeshi wa Kiafrika au askari. Sanamu ya katikati inasimama wima ikiwa imevalia sare za kijeshi yenye mifuko mingi na kofia ya jadi. Sanamu ya upande wa kulia pia limevalia sare sawa huku ya kushoto ikiwa imevalia nguo za kitamaduni.

Msitu mnene wenye mti mbali mbali na majani mengi ya kijani kibichi. Kuna miti mirefu mingine yenye viungo vinene vinavyoonekana wazi upande wa kulia kwenye picha kuna matawi mengi iliyosangamana na vichaka. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Twiga mrefu mwenye madoa meusi na meupe amesimama akiwa majani kutoka kwenye kichaka Cha kijani kibichi. Anaonekana Yuko kwenye nyika kubwa iliyojaa majani marefu. Kwa mbali kina majengo marefu yanayoonekana kuwa jiji. Anga ni safi na inaonekana kuwa asubuhi au jioni.

Kifaru mwekundu akitembea kwenye ardhi kavu iliyo na vumbi. Kifaru huyo anaonekana akiwa na pembe kubwa na ngozi iliyokunjana akionyeshana ukubwa wake. Upande wa kushoto kuna mimea ya kijani kibichi na mti mrefu. Kwenye majani yanayoonekana kung'aa kwa jua.

Mandhari ya mto yenye uchafu, ukiwa umeshesheni takataka na vifaa vilivyotupwa. Watu kadhaa wanaonekana wakiosha nguo ndani ya huyo mto, huku wengine wakiwa wamekusanyika kando yake. Katika mandhari ya nyuma kuna makazi yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi yakiashiria makazi duni.

Mwanamke akichimba udongo na jembe huku wanafunzi wawili wa kike wakiwa wamesimama karibu nayeye. Mwanamke huyo amevalia sketi ndefu ya maua na shati nyeupe na wanafunzi wote wawili wamevaa sare za shule, sketi za milia na mashati meusi. Mandhari yanaonekana kuwa ya nje yenye nyasi na miti. Inaonekana kama shughuli ya upandaji wa miti.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakipiga picha mbele ya maporomoko ya maji yenye tuvo. Mwanamke amevalia shati jekundu ameshika simu ya mkononi huku mwanaume akiwa karibu na yeye, wote wakiangalia simu yao. Maji meupe yanamiminika chini kutoka juu.

Mwanaume akiwa amebeba ndoo na mfuko mkubwa wa manjano mgongoni, akitembea kwenye eneo la udongo ambapo majengo yaliyojengwa kwa mabati yanaonekana nyuma. Mwanaume huyu amevaa kofia, shati jeusi na suruali ndefu na ndoo anayoibeba ina rangi ya buluu na nyeupe. Udongo unaonekana kuwa na maji na uchafu.

Kundi la pundamilia wakivuka au wamesimama kwenye njia la udongo isiyo na lami katikati ya uwanja mkubwa wa nyavu kavu. Ba-Baadhi ya pundamilia wanakula nyasi upande wa kushoto wa njia huku wengine wakiwa wamesimama au wakivuka kuelekea upande wa kulia.

Mtu anasafiri akibeba gunia kubwa jeupe kichwani mwake akipita kwenye mto wa maji machafu na matope mazito. Maji hayo yanamfika magotini na njia anayopita imejaa uchafu na takataka. Kichwa cha mtu kimefunikwa kabisa na gunia kubwa analobeba. Upande wa kushoto wa kulia kuna nyumba nduni zilizojengwa kwa mabati zikionyesha mazingira ya wakazi yasiyopangiliwa.

Jengo refu la kuvutia, yaani kituo cha mkutano wa kimataifa cha Kenyatta, jijini Nairobi. Jengo hili lina muundo wa kipekee lilionekana kama silinda lililopangwa kwa tabaka likiwa na paa la rangi nyeusi iliyofunika juu.

Mfereji mrefu na mpana umechimbwa ardhini ukionyesha upande wa udongo uliochimbwa hivi karibuni. Chini ya mfereji huu mrefu bomba kubwa la rangi ya kijivu uliounganishwa na vipande kadhaa limelala kwa usawa. Kuna kiasi kidogo cha maji au tope chini ya mfereji.

Mazingira ya makazi duni labda katika mji yenye mto mdogo uliojaa taka. Vibada vingi vimejengwa kwa mawe na baadhi ya watu wanaonekana wakitembea karibu na vibanda hivyo. Kuna ng'ombe na kuku wakitembea kwenye uchafu. Eneo hilo linaonekana kuwa na ukame na vumbi na miundombinu inaonekana kuwa duni.

Kundi la wanafunzi, wengine wao wakiwa ni wasichana, wakitumia kompyuta katika chumba kinachoonekana kama maabara ya kompyuta au darasa la teknolojia. Wanafunzi hawa wamevalia sare ya shule, ikiashiria kuwa wako shule. Mwanafunzi mmoja anaonekana akiangalia screen ya kompyuta iliyo mbele yake ambayo inaonyesha programmu ya picha ya nyuso na maandishi.

Watu kadhaa wanaonekana wakitembea juu ya rundo hilo la takataka wakionekana kuwa wanachunguza au kukusanya vitu. Mbali zaidi kuna mitambo ya kazi nzito labda inatumika kusongeza au kupanga takataka. Eneo hii linaonekana kuwa dampu la takataka na chafu zaidi.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na manjano likisimama barabarani. Mbele ya basi kuna mwanaume aliyeshikilia bango kubwa lenye namba pamoja na majina ya maeneo kadha. Abiria wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwa basi. Miti yenye majani mabichi inaonekana nyuma.

Barabara kuu ya jiji imejaa shughuli nyingi, iko na msongamano wa gari na watu. Mabasi mengi ya abiria yakiwa na picha ya kupendeza Kama Moana yamejipanga kwenye barabara. Kuna pia magari mengi yanayoonekana kama gari jeupe lililo mbele. Watu wengi wanatembea kwenye kando ya barabara.

Daraja kubwa la chini au badadiki iliyopakwa rangi ya manjano na rangi ya saruji. Barabara inapita chini ya daraja hilo na kuna magari mawili yaliyoegeshwa karibu na pembeni. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye hadaki mmoja akielekea kwenye hadaki na mwingine akitoka huko.

Basi mawili marefu ya abiria enye rangi ya bluu na njano na yaliosimama barabarani, watu kadhaa karibu na mabasi badhaa hawa wakiwa wamevalia nguo rasmi. Juu ya moja ya basi kuna bango lenye nambari likionyesha njia ya usafiri. Katika magari ya nyuma kuna majengo marefu ya jiji na mitende.

Basi la abiria lenye rangi ya kimanjano likiwa limeegeshwa barabarani. Namba ya leseni ya gari imeandikwa na inaonekana chini ya basi. Kwenye kioo cha mbele maneno yameandikwa. Nyuma yake basi jingine la rangi na muundo unaofanana linaonekana. Watu wanatembea kando ya barabara.

Basi la abiria maarufu kama matatu lenye rangi ya kijani kibichi na njano likiwa limeegezwa kwenye barabara au kituo cha mabasi. Mbele ya basi lina number ya usajili inayoonekana wazi kwenye kioo cha mbele cha basi. Kuna bango kubwa jeupe lenye namba kwa rangi nyekundu, kwa rangi ambazo zinaweza kuashiria namba za route au nauli.

Basi ndogo la abiria au matatu lililosimama kando ya barabara ikipakia abiria. Basi hilo ni jeupe na lina miundo wa chui na inaonekana nyuma watu kadhaa wamesimama karibu na basi wakisubiri kuingia au kuteremka. Majengo na mabango mengine yanaonekana nyuma yake.

Barabara kuu yenye magari machache yanayoendeshwa kwa pande zote mbili. Kuna miti mingi mirefu na minene kando ya barabara, ikionyesha mazingira ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna daraja la chuma lililovuka, ambalo linaweza kuwa la watembea kwa miguu au njia kupitisha maboga au nyanya.

Kituo cha mafuta cha Total kikiwa na magari kadhaa yaliyosimama chini ya paa lake. Matatu hizo zina rangi tofauti ikiwemo moja ya rangi ya chungwa na kijivu na nyingine ya rangi ya buluu na nyeupe . Zote zimebeba kwa majina ya maeneo yenye inapeleka wasafiri.

Basi jipya la kisasa la abiria lenye rangi ya kijani kibichi nyeupe na na nyeusi likiwa limegezwa barabarani, lina nembo na nyuma yake kuna basi jingine la buluu na watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Barabara pana yenye njia nyingi inaonekana ikielekea mbele chini ya anga lenye mawingu. Upande wa kushoto kuna basi kubwa la kijani lilipakwa rangi mbalimbali likifuatwa na gari dogo la fedha. Upande wa kulia magari mengi, yakiwemo magari meupe na meusi, yanasafiri kwa kasi, Kwenye upeo wa macho, daraja la kijani la watembea wa mguu linavuka barabara ikionyesha shughuli ya usafiri mjini.

Barabara ya shughuli nyingi jijini likiwa na watu wanaotembea na magari za usafiri wa uma. Katikati, kijana amesimama karibu na nguzo nyeusi na nyeupe. Nyuma yake, kuna matatu ya kijani kibichi yenye michoro ya kupendeza ikionyeshana utamaduni wa usafiri. Upande wa kushoto kuna maduka ya nguo na bidhaa zingine.

Msongamano wa magari na watu kwenye barabara yenye majengo marefu upande mmoja, magari mengi yaliyoegezwa yanaonekana kuwa mabasi madogo ya abiria au matatu yaliyopakwa rangi mbalimbali na yakiwa na majina, mabango makubwa ya matangazo yameninginia kutoka kwenye majengo na watu wengi wakitembea na kusimama barabarani.

Mtazamo wa nyu- wa barabara wenye shughuli nyingi ikiwa na magari meupe yanayofanana na mabasi madogo ya abiria au matatu yakiwa yameegezwa kando ya barabara. Kila basi lina michirizi ya njano na maandishi meupe yanayosomeka. Kwenye majengo yaliyo nyuma kuna mabango mengi ya matangazo.

Barabara yenye shughuli nyingi ya jijini imejaa magari mbalimbali na watu. Magari kama vile gari la bluu na lori likubwa jeupe yamejipanga kwenye barabara iliyojuu kidogo. Pipik- Pikipiki yenye abiria wawili; mmoja akiwa amevaa koti la mvua la pinki na mwingine la njano.

Barabara yenye shuguli nyingi iliyopigwa mchana ikionyesha matatu mbili zikiwa zimesimama. Matatu ya mbele ina rangi ya zambarau na waridi ikiwa na michoro ya kuvutia na stika mbalimbali ikiwemo picha ya mwanamke na maandishi. Dereva anaonekana akipunga mikono kupitia dirishani, kando ya barabara kuna nguzo ndogo ndogo nyeusi na nyeupe.

Msongamano mkubwa wa magari na watu barabarani, kuna aina mbalimbali za magari ikiwemo malori, mabasi na magari ya kawaida, yaliyopangwa kwenye foleni kubwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Kuna miti na mijengo kadhaa nyuma yake. Miti hiyo ni mirefu na kijani kibichi na magari yanaonekana kuwa kubwa.

Handaki kubwa la barabara lenye rangi ya manjano na kijivu. Juu ya handaki kuna maandishi yaliyosomeka na kuna alama pande zote mbili za handaki. Gari jeupe na pikipiki vinaonekana vikiingia na kutoka kwenye handaki. Mandhari ya kijani kibichi na miti inaonekana nyuma yake.

Matatu yenye rangi ya kuvutia, nyeupe buluu na machungwa ikiwa imeegeshwa barabarani. Matatu Ina michoro ya umeme. Upande wa madirisha vitu yanaonekana. Mmanamme mmoja aliyesimama karibu na mlango wa matatu akionekana akimngoja abiria au akizungukia mlango.

Basi ndogo la abiria la rangi nyeusi na chungwa linalojulikana kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hilo lina michoro ya kisasa na limepangwa kwa majina kama kwenye dirisha yake. Mwanuame amesimama karibu na mlango wa hili gari na majengo yenye rangi isiyokolea yanaonekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu na basi ndogo la abiria au matatu. Basi hili lina rangi ya kijivu na limeegeshwa kando ya barabara likiwa na milango iliyofunguliwa. Watu mbalimbali wamesimama karibu na basi wakionekana kusubiri au kuingia. Kuna ishara na mabango mbalimbali yaliyobeba ujumbe. Nyuma ya basi kuna majengo ya mjini.

Basi kubwa la kijani kibichi lenye turubai la kijani limefunikwa. Juu yake linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani. Nyuma jingine jeusi ambalo linaonekana kuwa la safari ndefu likiwa na neno Mombasa limeandikwa pembeni. Majengo mbalimbali yanaonekana nyuma likiwemo lenye mistari nyekundu na nyeupe na madirisha ya buluu.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na basi dogo la abiria au matatu likiwa limeegeshwa. Matatu hili lina nembo nyeupe na bluu na Lina maandishi juu yake. Mbele ya matatu wanaume wawili wameketi huku watatu wengine wamesimama wakiwemo wapita njia na mwendeshaji aliyah valia fulana ya manjano.

Shughuli nyingi zinaonekana kwenye barabara ya jiji yenye magari mengi na watu. Kuna matatu kadhaa zenye rangi angavu zikiwemo nyekundu na njano iliyosimama barabarani. Moja ya matatu yana picha ya tai kubwa. Upande wake wa nyuma, majengo marefu yamejipanga kando ya barabara yakionyeshana mazingira ya mjini. Kuna lori jeupe limesimama upande wa kushoto na watu wanatembea kando ya barabara.

Matatu ya rangi ya chungwa na nyeusi yenye michoro mingi na yenye kupendeza lilikuwa limeegeshwa barabarani, namba ya usajili inaonekana mbele. Mwanamke amevalia koti ya chungwa na suruali ya bluu aliyekisukuma trolley akionekana akitembea mbali na basi . Nyuma ya matatu, kuna jengo refu la rangi ya njano na matatu mengine ya rangi tofauti.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi jijini ikiangazia matatu iliyopakwa rangi nyekundu na njano ikiwa na michoro mingi na jina. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka kwenye matatu hilo. Matatu inaonekana kuwa na muundo wa kipekee likiwa na taa zilizo na vibandiko vingi.

Barabara kuu yenye njia nyingi za magari. Labda barabara gari yenye machache yanayoendea pande zote mbili. Inaonekana kuwa safi na imetunzwa vizuri ikiwa na alama za barabarani zinazoonekana wazi. Kwa daraja refu la watu kutembea kwa miguu iliyojengwa juu ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi, yenye mahali yakupita pamoja na basi la kijani iliyobuniwa kienyeji likisimama karibu na alama kubwa ya barabarani .Watu wanatembea karibu na vifuko vya watembea kwa miguu, vilivyo na alama ya tahadhari. Eneo hilo lina nyasi na miti mingi, ikionyeshwa mazingira ya mjini yenye mimea.

Eneo lenye shughuli nyingi za jiji likiwa na mabasi kadhaa ya abiria au matatu yakisimama barabarani. Matatu moja kubwa la bluu na manjano lina jina na lina sehemu ya abiria. Watu wengi wamesimama karibu na mabasi wakionyeshana msongamano wa wasafiri.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi iliyojaa msongamano mkubwa wa magari. Magari, malori na mabasi yamejipanga katika mistari mingi yakionyeshana trafiki nzito. Watu wnatembea kando ya barabara wengine wakipitia kando ya msongamano wa magari. Upande wa kushoto kuna majengo ya mjini na miundombinu ya barabara.

Eneo lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia abiria jijini. Basi kubwa la rangi za zambarau lililoandikwa limesimama, likiwa na abiria wengi ndani na wengine wakishuka au kupanda. Watu mbalimbali wanatembea karibu na basi hilo, wengine wakiwa wamebeba mizigo. Kuna pikipiki na watu wengine wamesimama kando miti mikubwa yenye majani mabichi yanaonekana nyuma na majengo marefu yanajichomoza mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Barabara yenye shughuli nyingi ikionyesha magari meupe ya abiria yakiwa yameegezwa huku kila moja ikiwa na ishara ya Kukena SACCO na jina ya jiji inayoondokea kama vile Nakuru au Karatina. Watu wengi wamesimama karibu na magari wengine wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya manjano.

Watu wawili wamesimama kwenye kituo cha basi wakiwa wameshikilia mabango yenye nambari za njia na majina ya maeneo. Bango kubwa lina namba arubaini na sita ikonyesha vituo kama vile hospitali ya Nairobi. Mwanamke mmoja amevaa sare za rangi ya buluu nyeupe.

Kundi la magari ya usafiri wa umma yanayopita matatu yakiwa yameelekezwa kando ya barabara pengine wakisubiria abiri. Gari la mbele lililopakwa rangi ya bluu, nyeupe na machungwa lina muundo wa kisanii. Limeandikwa juu. Juu ya kioo cha stima inaonyesha jina sacco na namba ya usajili chini.

Watu wawili wakiwa wamesimama nyuma wakishikilia bango refu lenye nambari hamsini na sita. Orodha ya maeneo kama Nakole inavyoashiria. Mabasi ya kijani inaonekana upande wa kushoto. Watu wengi wanatembea nyuma yao wakionyesha eneo la kituo cha mabasi lenye shughuli nyingi.

Basi ya abiria yenye rangi ya buluu na mistari ya buluu iliyokolea ikiwa imeegezwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Dirisha imeandikwa namba ya leseni ya gari inaonekana. Abiria wanaonekana wakiwa kando na kushuka. Barabara iliyo kando basi ina miti mikubwa na kwa mbali kuna mijengo mingi.

Mtandao tata wa mabomba ya ndani yakipakwa rangi ya buluu angavu. Kuna mita mbalimbali zilizounganishwa kwenye mabomba hayo zikionyesha udhibiti wa shinikizo na matiririko. Nyuma ya mabomba ya buluu kuna mabomba mengine ya njano na mirija midogo. Mabomba hayo yameunganishwa kwa viungo imara, inaonekana kuwa na kazi muhimu.

Rundo kubwa la udongo, kwenye rangi ya kahawia iliyokolea uliyochanganyikiwa na miamba mikubwa na vipande vya udongo. Kamba ndefu nyembamba yenye rangi ya kijani na nyeupe imelala juu ya udongo huo ikipita katikati ya rundo.

Mfereji wenye matope unaoshikilia bomba lenye rangi nyeusi. Unaonekana ukiwa hivi karibuni na udongo uliotokelezea umerushwa pande zote mbili na maji mengi yaliyotuana ndani ya mfereji ikionyeshana mvua ya hivi karibuni au uvujaji wa maji kutoka kwenye bomba yenyewe.

Sehemu ya ndani ya chumba labda duka la kuuza maji au kiwanda kidogo cha kusafisha maji. Kuna vifaa vya chuma vinavyong'aa pamoja na mabomba na mitungi ya maji. Upande wa kulia kuna bomba lenye michoro ya matone ya maji, rangi ya buluu. Sehemu ya juu mbele ina meza iliyo na kitambaa chenye michoro ya matone ya maji na baadhi ya nguzo za chuma.

Mashine ya kusafisha maji yenye rangi ya fedha ikiwa imewekwa ndani ya chumba chenye kuta nyeupe. Mashine ina mabomba yanaungana na sehemu za buluu zinazofanana na vichungi. Katika kona ya nyumba kuna pipa ndogo jekundu na kitu kingine chenye alama ya buluu. Sehemu ya chini ya picha inaonekana uso wa meza au kaunta.

Eneo la udongo mweusi na utelezi likionyesha uwezekano wa kazi za ujenzi au ardhi iliyofunguliwa. Udongo umekusanywa Katika mmea mdogo na mirija miwili ya kijani inaonekana ikipita katikati ya udongo huu, labda ni Mfumo ya maji au cable .

Sehemu ya katikani inaonyeshana kijito cha maji ya buluu kinachopita mimea ndani ya kijani kibichi vikionyesha vioevu au eneo la maji. Upande wa kulia kuna shamba lililolimwa vizuri lililojaa mimea ya kijani kibichi labda au zao lingine na njia nyeupe inaonekana kulipita.

Rundo kubwa la takataka na uchafu katikati huku majengo mawili yakiwa nyuma, jengo la kushoto ni la rangi ya manjano na la kulia lina kuta za samawati na paa jekundu. Sehemu kubwa ya ardhi kati ya rundo la takataka lina majengo yamefunikwa na nyasi kubwa inayoonekana.

Kisima cha maji ambapo bomba la chuma linamwaga maji mengi. Ndani ya tanki la mawe lililojaa maji, maji yanatiririka kwa nguvu na kuunda mapovu madogo juu ya uso wa maji. Tanki hilo limefunikwa na ukungu wa miwani ikonyesha kuwa limekuwa likitumika kwa muda mrefu. Mazingira yanayozunguka kisima hicho yanaonekana kuwa na nyasi ya kijani kibichi na udongo huku miale ya jua ikionekana kwa mbali.

Sinki la jikoni la rangi nyeusi lenye bomba la maji la kisasa, pia rangi nyeusi ikitoa mto mwembamba wa maji. Bomba hilo lina muundo uliopinda na karibu nalo kuna, sabuni ya maji yenye maji ya fedha. Karibu na sinki kuna dirisha lililoruhusu mwanga asili kuingia ndani.

Ndodo na mabomba ya chuma yaliyotumika na yenye kutu yakiwa yameekwa juu ya ardhi chafu. Mabomba haya yanaonekana kuwa makubwa na baadhi yao yamekatwa yakionyeshwa ndani yao kuna udongo na vumbi iliofunika bomba.

Mazingira yaliyochafuliwa sana karibu na mto au mkondo wa maji. Katika sehemu ya mbele kuna mlima wa mdogo wa takataka zenye rangi mbalimbali ikiwemo nguo, plastiki na uchafu mwingine wa nyumbani. Taka hizi zimetapakaa kando ya maji zikionyesha tatizo kubwa la usimamizi wa taka mjini.

Duka la kuuza maji yaliyosafishwa na bidhaa za barafu inaonekana wazi. Juu ya mlango wa duka kuna bango kubwa lenye maneno na picha za vinywaji baridi. Ndani ya duka kina mashine ya kusafisha maji na chupa za maji zilizopangwa. Mabango mengine yanaonyeshana ofa. Sakafu ya nje imepangwa kwa vigae vya rangi.